Hili ni kuhusu wazee waliozeeka. Daktari wengi wamevalia sare za hospitalini za rangi ya kijani na rangi ya samawati. Wanaonekana kuwa kwenye harakati zao. Wamevalia kiharusi kwenye mapua yao.

Lori leupe limesimama na limeandikwa jina, wanawake wawili na mwanaume mmoja wameshikilia maua la rangi la njano, Askari mmoja amevaa sare la kazi, watu wawili wamevalia miwani, wote wanatabasamu kwa furaha.

Hili ni kuhusu afya ya mazingira. Wanawake watatu wamesimama mbele la tangazo kwenye mabana "Health Right Kenya". Nyuma yao kuna hema la rangi nyeupe. Wanawake hao wanatabasamu kwa furaha.

Uzingatiaji wa afya ya meno ni muhimu kwa kuwa, inapunguza hatari ya magonjwa, pia husaidia kutoa harufu mbaya ya mdomo inayoletwa na kula chakula, na pia inasaidia kwa kutoa chakula iliyokwama kwenye meno.

Daktari amevaa viazi la rangi ya zambarau na amevalia kinga kwenye mikono yake. Mwanaume amelala huku akiwa amepanua mdomo ili daktari amng'oe meno. Mwanaume huyu amefunikwa kwa leso la rangi nyeupe.

Magari mawili yamesimama mbele la gorofa, gorofa hilo linaporomoka. Magari haya ni ya rangi nyeupe na rangi nyeusi. Magari haya yana magurudumu manne. Gorofa moja halijaporomoka na ni leupe. Maandishi yameandikwa kwenye gorofa hilo.

Takataka la uchafu limewekwa kwenye karatasi ya rangi ya samawati. Lori la rangi ya kijani limesimama na kijana mmoja akiwa juu. Kuna miti mirefu mbele ya lori hilo. Wanawake watano wamevaa vazi la kijani.

Uchotaji wa maji yanasaidia kuishi na kukua kwa mimea, umwagiliaji, kunywa, kupambana na moto wa misitu na michakato ya viwanda. Maji pia hupoza mazingira kwa binadamu na wanyama.

Vifaa vya hospitali vimepangwa kwa mpangilio wa kidigitali . Pia hospitali ina tarakilishi ya kidigitali ikiashiria maendeleo ya hospitali kwa njia ya kiteknolojia.

Utumiaji bora wa vifaa vya matibabu. Zinasaidia kufuatilia na kutibu magonjwa, hii inasaidia kwa kujua hali ya mgonjwa inavyoendelea na kumpa dawa inavyostahili. Zinasaidia kwa kutoa huduma bora ya kiafya kwa mgonjwa.

Ni vifaa vya matibabu vinavyo tumika hospitalini. Dawa hii ni ya rangi nyeupe iliyoandikwa(Formalin content 40%) imewekelewa kwenye meza ya rangi ya kahawia.

Kifaa cha kutumia hospitalini, kifaa hiki ni cha rangi nyeupe na rangi ya kijivu, kifaa hiki kimetumika, ishara za hospitali ni za rangi nyeupe. Kuna kabati za rangi ya kahawia.

Vifaa vya matibabu vimo juu ya meza, vyenye cable ya rangi ya nyeusi na rangi nyekundu. Meza ni ya rangi ya kahawia. Kuna kitabu cheusi na vigae vya rangi nyeupe.

Hii ni kuhusu afya ya kiakili. Watu wawili wameketi chini. Mwanaume anaonekana kua na kasoro fulani, na amevalia vazi la rangi ya kahawia. Daktari aliyevalia vazi leupe anaandika kuhusu mwanaume huyu.

Utumiaji wa dawa za kisasa zinasaidia kwa kupunguza dalili za ugonjwa kuzuia ugonjwa au hali isiyo ya kawaida, kusaidia kuponya na kutatua tatizo la mgonjwa.

Wanafunzi wamevaa sare ya shule wakingoja daktari wa watoto wakiwa wameketi. Watoto wameshikwa huku wakiwa wamelala. Wanafunzi hawa wamekalia vitanda vya rangi nyeusi. Vitanda hivi vina matandikio ya rangi nyekundu na rangi ya kijani.

Daktari wa watoto ameshika shindano akielekeza kwenye bega la mtoto. Mtoto huyu ameketi chini akiangalia jinsi anavyodungwa shindano. Kwenye kidole cha daktari, amevalia pete la rangi la kahawia.

Madawa ya kienyeji ni njia la kusaidia wasiojiweza kwenda hospitali ama kuashiria walio mbali na hospitali kuyatumia kabla hawajafika kwenye hospitali kukaguliwa na madaktari.